Mkono wa mtu uliovalia shati ya rangi ya sambarau na saa mkononi ya fedha huku akiwa ameshika jani la ndizi lililoliwa na tumatu katika upande wa juu upande wa chini ikiwa ni ardhi ya rangi nyeusi.

Katika shamba la mahindi iliyo na rangi ya kijani nazo kuna nafasi kati ya moja na nyingine upande wa juu ukiwa ni lililoliwa na vimelea nao upande mwingine majani yake yakiwa ni vile vile ya rangi yanayoelekea manjano.

Ndani ya chumba kimoja, palipo na watu watatu waliovalia makoti ya maabara, magambuti nyeupekati yao pakiwa na meko iliyoinjikwa chungu, nao washika chungu, ukuta ukiwa ni wa krimu, nayo sakafu ikiwa ni ya maruni.

Picha ya mwanamke mmoja aliyebeba pampu mgongoni huku akiwa amevalia ovaroli ya rangi ya sambarau na maandishi meupe nyuma akipulizia ng'ombe dawa palipo ndani ya jengo.

Ng'ombe mmoja mkubwa wa rangi nyeusi na madoa meupe huku amesimama akiwa ametengwa na nyororo pande ya nyuma mwanaume mmoja aliyechuchumaa amevalia kofia inayoangalia upande wa nyuma na buti nyeusi akiwa na ndoo ya rangi ya fedha huku anamkama ng'ombe.

Mwanamke aliyebeba kopo katika mkono wake huku ameketi akiwa amejifunga kanga, akiwa anachuna chuchu za ng'ombe kukamia maziwa, aliyetingwa kwa kamba za mkongwe nazo akiwa na rangi nyeusi na nyeupe.

Katika shamba panapo migomba mirefu, majani yake, yakionekana kupandwa juu. Nyuma pakiwa ni kichaka kikubwa cha miti na upande wa mandhari ya anga ikiwa ni ya buluu iliyo hafifu.

Katika uwanja palipo na gurudumu moja kubwa la trekta, nalo limewekwa chakula; nyasi. Ng'ombe wanaosimama wa rangi na madoa nyeupe na meusi, wakiwa wanakula nyasi upande wa nyuma ikiwa ni chumba kidogo cha mabati.

Ndani ya zizi kwenye josho pakiwa na ng'ombe iliyo na madoa meupe na meusi na nyororo kupitizwa nyuma yake na mtu mmoja aliyesimama kando yake akiwa amevalia gambuti nyeupe na shati nyeupe.

Katika shamba. Palipo na migomba ya ndizi. Mwanamke mmoja aliyevalia tishati nyeusi. Aonekana kusimama. Nayo migomba upande wa nyuma kuonekana kuwa na nyumba, iliyo na ukuta wa udongo.

Anga iliyo ya samawati na mawingu meupe, chini pakiwa ni upande wa juu wa migomba majani yakiwa mapana na yenye rangi ya kijani kibichi.

Watu walio keti kwa baku huku kati yao kukiwa gunia zilizo tandikwa kwa chini, nayo chakula kuwekwa kuanikwa kwenye gunia, mmoja akiwa amesimama akiwa na nguoaka ya kaptura na shati ya kijani ilio na mingora mieupe, akiwa ameshika mkongojo. Mama aliyeketi kutengeneza mazao.

Mikunga ya ndizi iliyorundikwa kwa pamoja kwa njia ya pembe , upande wa nyuma ikiwa imepangwa katika eneo la miraba ikiwa imeelekezwa katika upande wa chini , upande wa juu ikiwa na ndizi zizonona kisha kudidimia upande wa chini.

Ndani la shamba la ndizi pakiwa na migomba iliyo beba mazao tele ikiwa na mikunga mikubwa ya kuelea yenye rangi ya kijani mwanaume mmoja aliyevalia shati jekundu na suruali ndefu nyeupe akiwa amejishika kiunoni kumaka mazao.

Ndani ya chumba kimoja kilicho na watu utaona watu, wanawake wawili waliovalia nguo nyeupe na barakoa nyeupe na vilemba vyeupe, huku mbele yake ikiwa ni sufuria kubwa akiwa na funneli na kichoteo cha maziwa kuweka ndani ya karatasi.

Katika mandhari ya nyuma yaliyo angavu na pia sakafu iliyo angavu kwenye picha iliyo angavu, twaona ndizi shada iliyo ya manjano, ndizi tatu upande wa juu na ndizi moja upande wa chini zinapopatana katika shada moja.

Mtu mmoja aliyevalia shati jekundu na suruali nyeupe, akiwa amesimama kati ya migomba iliyo na mikungu mirefu yenye kuzaa shada kubwa ya ndizi, majani ya kijani na migomba iliyobanana kwa pamoja.

Kwa shamba ya migomba ya ndizi iliyopangwa kwa njia ya mstari, majani yakiwa mapana na ya kijani. Upande wa kushoto ukiwa ni mgomba unao ninginiza shamba za ndizi mkonga mkubwa.

Ndani ya shamba palipo na migomba mirefu iliyo na ndizi yenye mikunga mirefu , ndizi za kijani ambazo hazijaiva upande wa nyuma ukiwa ni majani makubwa mapana ya kijani .

Katika sakafu yenye vigae vya rangi nyeupe. Pakiwa na kreti ya rangi ya kijivu, iliyojaa ndizi ndani. Nayo shada zingine zilizokatwa kuwekelewa kwenye sakafu, karibu na ukuta ulio wa rangi ya krimu.

Ndizi iliyo kwenye mkonga naye mgomba wake ukiegemea. Nyuma pakiwa na majani ya rangi ya kijani. Upande wa nyuma ukiwa ni msitu usioweza kuonekana na giza lililokaba.

Katika anga iliyo ya buluu na mawingu meupe pepepe, unaonekana msitu ulio na miti upande wa kushoto, naye upande wa kulia migomba mirefu ya majani ya kijani na sehemu ya kati ya shamba iliyolimwa.

Mtu mmoja aliye shambani, mkono wake wa kuume ukiwa umeinua hindi, lililogambuliwa ndizi na upande wake wa kushoto pakiwa na mahindi, yaliyokomaa na kuondolewa ngozi ya nje, ikiwa ni mahindi ya rangi ya kijani na upande wa nyuma wa mbali ukiwa unaonekana miti.

Katika josho la ngombe wanapopitizwa kuwenye rangi nyeusi huku mwanaume mmoja aliyesimama Kando amevalia fulana ya rangi ya kijivu na nyeupe, akiwaskuma kuenda ndani ,upande wa juu pakiwa ni paa ya rangi ya bluu na mbao za rangi ya manjano.

Kopo za maziwa na mtu mmoja aliyesimama akiwa amebeba kitu kama kikombe mkononi cha kupimia maziwa; huku amevalia maski ya rangi nyeusi nayo koti yake ya rangi ya buluu na buti yake ya rangi nyeupe huku akiwa...

N'gombe aliyefungiwa ndani ya josho, huku mwanaume aliye chuchuma akiwa na jagi mkononi anaweza kukamua n'gombe aliye na rangi ya udhurungi, upande wa mbali pakionekana ardhi iliyo kauka.

Ndani ya shamba la migomba. Pakiwa na migomba iliyopandwa kwa mistari na mbele ikiwa na mikunga mirefu ya rangi ya kijani. Upande wa nyuma pakionekana anga iliyo hafifu.

Katika shamba upande wa kushoto yakiwa ni mahindi nayo matawi ya mahindi yaliyomea na majani ya kijani. Mwanamke mmoja aliyechuchuma na kutabasamu huku kati pakiwa ni matawi ya viazi, upande wa mbali pakiwa ni mahindi.

Picha ya dirisha za mbao, zilizopakwa rangi ya krimu na ndizi mbili moja iliyo mrefu, ingine fupi, upande za mbele zikiwa na madoa meusi, kisha moja kupasuka upande mrefu na ingine kupasuka kwa ufupi.

Katika shamba la mahindi pakiwa na mahindi moja iliyotoa hindi, upande wa juu likiwa limeharibika na kumea vitu vya kuharikbika. Upande mwingine ikiwa ni majani yaliyo ya kijani anga likiwa ni ya samawati nayo mawingu meupe.

Josho la ngombe alipofungiwa katika miti na sehemu ya mwisho ikiwa ni paa lililoinuliwa la mabati upande mwingine ni mahali pa hori pa kunywa maji upande wa mbele pakiwa na vibuyu viwili, cha manjano na cheupe nchi ikiwa ni tambarare.

Katika anga iliyo ya bluu na mawingu meupe pepepe paonekana shamba lililolimwa upande wa kati na changarao ya rangi ya nyekundu, upande mwingine ikiwa ni kijani ya mahindi yanayomea na migomba ya kijani na nyasi upande wa juu.

Ikiwa ni shamba ya migomba ya ndizi . Upande moja ikiwa ni mchanga kavu, upande mwingine pakiwa na majani na nyasi. Migomba yasimama kwenye kitengo kimoja huku majani yake yakiwa ya kijani yenye kunawiri upande wa mbali maandhari ya juu pakiwa na anga ya samawati.

Mtu mmoja aliyechuchuma huku ameweka ndoo ya fedha kati ya miguu yake. Mkono wake uliokunjwa ukichuna chuchu za ng'ombe kukama maziwa naye ng'ombe akiwa ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Picha ya kuoteshwa kwenye karatasi nyeusi palipo na udongo ndani ya karatasi, nayo matawi yake yakiwa mapana kama migomba ya ndizi yenye rangi ya kijani. Upande wa chini ukiwa ni udongo ulio wa kijivu.

Mwanamke mmoja aonekana kuchuchuma chini ya ngombe, huku akivuta chuchu za ngombe kukamua maziwa kwelekea kwenye ndoo, kwenye kamba uliommfunga ngombe alie wa rangi ya kahawia.

Ng'ombe wawili waonekana kupita kwenye josho huku pande na pande ikiwa imezuiliwa na chuma. Upande wa nyuma ikiwa ni ardhi iliyo kavu na anga ikiwa ni ya samawati bila mawingu.

Juu ya gari jemedari pakiwa na mikunga ya ndizi iliyorundikwa na kufungwa kwa pamoja upande wa juu wa gari ukiwa ni mweupe , karibu na raba zilizopita zikifungia vioo za madirisha ya gari.

Mviringo wa watu, wanawake wanaopakua chakula kuweka kwenye mabakuli huku zikiwa zimewekelewa kwenye sinia moja iliyo kubwa upande wa juu kukiwa na pareto zinazoning'inia za kijani nao ikiwa kama sherehe kubwa.

Mrundiko wa mikunga ya ndizi iliyowekwa pande moja kwa njia mlalo ikiwa ni kama zuria moja ya kijani upande wa nyuma pakionekana watu waioizingira na kuiangalia .

Mtu mmoja mwenye darubini aliye katikati ya shamba la mgomba ya ndizi iliyopandwa kwa mpangilio wa mstari upande ikiwa ni shamba iliyo tolewa nyasi huku kasimamisha mlingoti wa darubini na karatasi mkononi mwake.

Shamba la mahidi. Yakiwa yamebadilisha rangi kwa hali ya kukauka. Upande wa nyuma, anga ikiwa ni ya samawati na mawingu meupe kuonekana. Tena upande mwingine ukionyesha miti kama mitende.

Ndani ya soko kubwa palipo na ndizi zilizorundikwa kwa pamoja mikunga mingi na wanawake walio keti juu ya magunia watu wengine walioketi wakiwa wamesimama kwangaliana. Upande wa nyuma ikiwa ni nyumba.

Katika ardhi ya mchanga mwekundu hapa paonekana watu waliochimba shimo kitenga cha kupanda ndizi nao migomba yaweza kusimamamishwa mgomba mfupi ulio wa majani matatu Ulio na kijani upande mwingine wa nyuma watu wakiwa wamesimama.

Ngo'mbe mmoja aliye wa rangi nyeusi na madoa meupe akiwa amefungwa kwenye mti huku ngozi yake ikiwa na machipu. Upande wa mbele pakiwa nyasi imekauka, nyuma pakiwa na vichaka vya kijani.

Ndizi zikiwa kwenye mkunga imefunikwa na majani yake yaliyopana ya kijani kibichi upande wa nyuma ukiwa umetenga bila kuonekana vizuri naye jua laweza kupenyeza kuingia kati ya migomba.

Shamba la migomba ikiwa ni mifupi na majani ya kijani ikiwa na handaki iliyo na grevi. Upande wa ndani ikiwa ni shamba lipo la majani ya kijani. Anga ikiwa na mawingu mepesi ikiwa na nyasi iliyoondolewa pande zingine.

Ndani ya jumba palipo na shughuli ya kumwaga maziwa kutoka kwenye kopo kuelekea Kwa makabati yaliyotengenezwa Kwa chini nazo kopp zilizopangwa Kwa foleni. Watu waliovalia sare ya rangi ya zambarao kubeba.

Ardhi iliyokavu, upande wa nyuma pakiwa nyasi iliyo vipande vipande na ng'ombe wakiwa wamelala upande wa mbele wakiwa wamekunja miguu na huku amenyoosha miguu ya nyuma kukaakaa kama kufa wakiwa na madoa meupe na meusi.

Ndani ya shamba ikiwa ni migomba iliyosimama na mbele karibu na kamera pakiwa ni mkunga wa ndizi sehemu iliyokatwa na kunyauka na sehemu iliyo na shada za ndizi zilizobaki na kufunikwa kwa karatasi ya plastiki.

Mkunga wa ndizi uliona kishada za ndizi zilizokomaa kwenda upande wa juu zikiwa ni ndogo. Upande wa mwanzo zikiwa ni kubwa zenye rangi ya kijani na majani ya mgomba yanayonyauka yakiwa pande mwengine.

Katika soko palipo na mikunga ya ndizi iliyo ya rangi ya kijani na watu walioketi upande wa mbali, mwanamke mmoja mbele anaonekana kuitoanisha shada la ndizi na mwanume upande mwingine aliyevalia shati mrefu ya rangi ya bulu akiwa anaisimamisha mikunga.

Chini ya kibanda palipo na mwanaume mmoja aliyevalia kofia ya manjano nayo koti ya rangi ya manjano, akiwa na pampu ya rangi ya manjano, naye ng'ombe kafungwa karibu na mti wenye nguzo ya josho huku ana madoa meusi na meupe akipuliziwa dawa.

Ndaninya zizi la ngombe, sehemu ya mbele ikiwa na gunia iliyoandikwa haunted na kuchorwa ngombe na kisha mviringo wa rangi nyekundu na maandiahi meupe, upande wa mbele kati pakiwa na ngombe wanaokula kutoka ndani ya hori.

Ndani ya zizi la ng'ombe pakiwa na sakafu marumaru vipande, vipande; Ng'ombe akiwa na madoa meusi na meupe, huku kwenye chuchu zake akiwa amewekewa mashine ya kukamua maziwa, yaliyoelekezwa kuelekea ndani ya kibuyu cheupe na kuelekea upande mwingine.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti ya rangi nyeupe akiwa anaosha kopo za maziwa moja la mbele akiwa amelifunua, upande wa ndani ukiwa anaonyesha kipimio upande ya kuta zikiwa ni nyeupe na kabati.

Chini ya kibanda palipo na ng'ombe weusi na weupe wakiwa wamesimama ilhali juu pakiwa na miti mirefu. Kando pakiwa na uchafu wa chakula cha ng'ombe . Anga ikiwa ni nyeupe.

Sufuria kubwa lililo kwenye meko na sakafu ikiwa ni ya vigae vya mawe madogo, na wanawake wengi wakisimama kwa njia ya mviringo, wakiwa na sinia kubwa, wakiwa na masahani na mabakuli yaliyowekwa michele katika sahani hizo.

Ndani ya zizi la ngombe pakiwa na ngombe aliyetingwa miguu na kamba ya waridi huku katika chuchu zake akiwekewa mashine ya kukamua ,upande ya juu pakiwa na ngombe yuleyule aliye na madoa meupe na meusi akidungwa na kukamuliwa . Mandhari ya nyuma yakiwa vumbi.

Kichungio ha rangi ya kijani ikiwa ndani ni kosa ya mgando wa maziwa kinacho kijiko kilichotumbukizwa ndani kikiwa ni cha fedha, upande wa nyuma mandhari yakiwa meusi naye upande wa chini mkono wa kuliwa pakiwa na fedha ya sufuria.

Rundo la ndizi lililowekwa pamoja kwenye mikunga iliyopangwa kwanzia urefu wa chini kuenda juu, nao mkono wa mtu mmoja unaonekana kuskuma mkunga mwingine upande wa kushoto anga ikiwa ni ya samawati.

Ndani ya mashine, walionekana watu wawili, waliovalia sare ya koti nyeupe na kofia nyeupe na barakoa nyeupe. Wakibeba kopo la maziwa na kuimwaga kwenye kichujio inayoingia ndani ya mashine.

Mwanamke mmoja aliyevalia koti ya maabara ya rangi nyeupe na kitambaa jeupe cha plastiki katika kituo chake. Ainua ndoo ya fedha na kumwaga maziwa kutoka humu ndani ya kichujio cha stima.

Uwanja wa migomba ya ndizi chini pakiwa na nyasi iliyo fupi na kivuli cha migomba kikiwa kinaonekana na majani yake juu pakiwa ni majani yaliyo mapana ya rangi ya kijani.

Ndani ya joshi la ng'ombe palipo na mwanamume mmoja aliyevalia koti ya rangi ya manjano, akiwa na pampu iliyokazwa kwa mkono wake wa mabega na mkanda akipulizia ng'ombe wa madoa meupe na meusi dawa.

Katika zizi la ng'ombe, wakiwa ni ng'ombe ndama wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamefungiwa ndani ya geti. Upande mwingine pakiwa ni milango ya kupitia.

Ndani ya tongaa pakiwa na unga wa rangi nyeupe nayo upande wa chini pakiwa sakafu na vijiwe vidogo vya rangi hudhurungi, kando pakiwa na ndoo kubwa ya chuma iliyopakwa rangi nyekuendu hafifu, upande wa juu pakiwa na rangi ya buluu.

Rundu ya mikunga ya ndizi iyowekwa Kwa pamoja naye Kando pakiwa na nguzo ya mbao na mwanaume mmoja kijana aliyeweza kusimama akiwa amevalia kabuti nyeusi , upande wa nyuma pakiwa ni mandhari ya migomba iliyo ya kijani kibichi.

Katika anga lililo na gadhabu ya uhafifu na weusi na mawingu yaliyo meupe twaona mtu mmoja aliyebeba kopo yenye maziwa anayoyamwaga ndani ya sufuria kubwa iliyofunikwa na kitambaa cheupe.

Mwanamke moja aliyeshikilia mkunga wa ndizi mkononi mwake ikiwa na shada ya rangi ya kijani nao mikunga iliyorundikwa upande wa kushoto naye amesimama mbele nyuma yake pakiwa ni migomba iliyomea na anga ya samawati

Ndani ya zizi la ng'ombe wakiwa na ng'ombe wenye madoa meupe na nyeusi upande wa mbele ikiwa ni hori lililojazwa maji na upande wa nyuma pakiwa na sakafu. Waliokanyaga ni changarawe.

Shamba iliyo na mashimo ya migomba ya ndizi huku nyasi zimenyonyolewa kwenye udongo, mgomba ikiwa inamea ikiwa mirefu majani yakiwa ya rangi ya kijani upande wa nyuma ikiwa ni kichaka kirefu.

Katika soko lililo na bidhaa, ndizi, mikunga mikubwa ikininginizwa kutoka kwenye gari, upande wa chini pakiwa na kreti za vitunguu, za ndizi za kisukari, za nyanya, na bidhaa vingine vya mapocho pocho.

Katika mandhari yaliyo ya kijani penye nyasi na penye bonde paonekana ng'ombe wawili wakubwa wa rangi ya hudhurungi wakiwa wamelala huku wakiwa wamefungwa katika shingo lao kengele lakini kuonekana kulala kama kufa.

Mgomba mmoja mkubwa ulio tegemezwa kwa kijiti, ndizi ikiwa na mkunga mrefu upande wa nyuma pakiwa na anga ya mandhari na mawingu mepesi nayo majani ya mgomba yakiwa ni ya kijani.

Mkono wa mtu mweusi uliyoshika ndizi iliyo ngozi ,chini pakiwa ni sinia kwenye sinki pakiwa na ndizi za kijani , mojawapo ikiwa na ukolevu wa rangi ya manjano.

Ndani ya soko kubwa pakiwa ni kibanda kimoja juu ya meza, aina ya ndizi ya kisukari ya rangi ya manjano na upande mwingine ndizi ya rangi ya kiganda iliyo yarangi ya kijani manjano hafifu na wanawake wengine upande mwingine wakinunua.

Chini ya jumba kama ghorofa kukiwa na pikipiki tatu zilizobeba kopo za maziwa nayo upande wa mbele paonekana lango lililo la rangi ya zambarau chini paonekana pakiwa na mchanga mwekundu.

Mbele ya chumba kimoja kilicho na mlango wa samawati inaonekana mtu aliye na pikipiki akiwa amebeba kopo la kubeba maziwa akiliandaa. Nayo kanda likiwa na gari iliyo kubwa ya kubeba maziwa.

Picha zikiwemo ni za migomba inayokauka nayo majani mengine yakiwa ni ya kijani kibichi , upandee wa nyuma ikiwa ni mandhari ya mabonde na milima nacho kichaka chaonekana kupenyeza.

Lori lililosimama mbele ya nyumba, huku milango iliyo ya rangi ya bluu ikiwa imefunguliwa na wanaume kutoa kopo za maziwa kutoka kwenye lori na mwengine aliyevalia koti ya rangi nyeupe kuyamwaga kwenye kichuchio chini pakiwa ni sufuria kubwa.

Ndani ya maabara, panapo na mwanaume mmoja aliyevalia koti la maabara, jeupe, mbele yake pakiwa na bilauri za plastiki na silinda moja ya kutumia, huku mkononi mwake akiwa na kipima joto.

Kando ya barabara karibu na njia panda, kunaonekana pikipiki iliyowekwa miti upande wa kiti kwa nyuma ikiwepo kopo la maziwa. Wanaume wawili, mmoja aliyeshika ndoo kumwaga maziwa kwenye kopo na mwengine daftari mkononi huku akinakili.

Ndani ya josho la ngombe, pande ya juu paa ikiwa ni ya chuma, na pandepande ikiwa imetengenezwa na vichuma, ngombe wakiwa katikati wa rangi nyeusi na rangi nyeupe, huko kati pakiwa ni holi na njia ikiwa katikati ya kutembelea.

Katika nchi iliyokauka kau kau ng'ombe mmoja aliye na rangi ya kijivu nyeupe na mtu mmoja aliyechuchuma na ndoo ya rangi ya bluu akiwa anafinya chuchu za ng'ombe kukamua maziwa.

Ndani ya maabara inaonekana mwanamke mmoja aliyevalia glavu za rangi ya samawati, na koti la maabara ya rangi nyeupe, akiwa amevalia barakoa ya samawati, huku ashika chupa mkononi akikoroga vilivyomo ndani.

Katika soko kwenye kibanda, kwenye kreti pakiwa mama ametoa ndizi za aina ya kiganda, zilizoiva na rangi yake ya manjano. Upande mwingine pakiwa na mtu aliyebeba kidude kama msalaba wa mkononi.

Mwaume mmoja aliye na kofia nyeupe na miwani angavu, upande mwingine akiwa ameshikilia mgomba karatasi akiwa ameifunika mkunga. Upande wa nyuma ukiwa ni magugu nayo migomba kuonekana na majani ya kijani.

Mwanamke mmoja aliye ndani ya maabara, akiwa mkononi mwake ameshika bilauli, huku akimimina kutoka kichupa kingine mkono wa kulia kuingia ndani ya bilauli, kilicho na kama maziwa, upande wa nyuma ukionekana kuwa hafifu mtu, na kabati, na jokofu.